Kwenye kuta kuna ishara. Ishara hio ni ishara ya kuonyesha watu mahali ambapo ofisi iko. Ishara hii husaidia watu ili wasipotee na huwasaidia kupata mahali ambapo wanaenda kwa urahisi.

Mtindo wa kisasa inaambatana na masomo ya kompyuta kwa sababu dunia imechukuua mkondo mpya wa teknolojia. Wanafunzi wa darasa la saba wanafunza jinsi wa kutumia teknolojia ya Kompyuta.

Teknolojia ya kisasa imeifanya dunia kuchukua mkondo mpya. Ni vyema kujijulisha jinsi ya kutumia tarakilishi, kwa kuwa tarakilishi imerahisisha kazi na kufanya watu kupata habari kwa njia ya haraka.

Wachezaji wa Kenya wanaonekana kuwa na furaha mpwito mpwito, ikiwemo wale ambao wameketi kwenye viti vyenye magurudumu. Hili linaonyesha ushirikiano na umoja kati ya wachezaji hawa.

Mchezo wa kandanda si mchezo ambao unachezwa na watu wa kawaida tu, bali walemavu pia wana uwezo wa kucheza mchezo wa kandanda. Mchezo huu huchezwa kote duniani na hupendwa na watu wengi sana.

Mchezo wa kukimbia si mchezo ambao unachezwa na watu wasio na ulemavu tu. Hata wale wenye ulemavu kama vile vipofu hushiriki katika mchezo huu ila wanapokimbia, ni vyema kuonyeshwa njia wanayofaa kufuata ili wasipotoke.

Masomo ni haki ya binadamu. Wanafunzi wakubwa kwa wadogo wanapaswa kuenda shuleni na kuelimishwa . Serikali pia inafaa kuhakikisha kwamba kuna pesa zinazotengwa kuhakikisha kwamba watu wamesoma inavyofaa.

Hitilafu kama vile ya maumbile haiwezi ikamfanya mtu kutohusika katika mchezo kama vile michezo wa kukimbia. Huu ni mchezo ambayo wakenya wanajulikana kwa kufanya vyema zaidi.

Kompyuta ama tarakilishi, hutumika kufanya kazi nyingi kama kuandika nyaraka, kutuma barua pepe na kutafuta taarifa mtandaoni, ikiwa ni chombo muhimu kwa elimu pamoja na biashara.

Mchezaji anasafiria mashua baharini, wakati wa mashindano ya michezo, akitumia upepo na mikono kwa ustadi mkubwa, ili kufikia mstari wa kumaliza kwa haraka zaidi.

Dawati la wanafunzi limesimama imara na kitabu kikiwa kimewekwa juu yake. Ikiwa ni alama ya maandalizi ya mwanafunzi kwa masomo yake na hamu ya kujifunza kwa bidii.

Wachezaji wa mchezo wa kukimbia wanainua bendera ya nchi ya Kenya juu kila mara wanapoibuka washindi wanapata medali. Jambo hili limefanya Kenya kujulikana duniani kote.

Mtu anapokimbia kwa kutumia kiti cha magurudumu, anaonyesha ujasiri na nguvu za kushinda changamoto, akithibitisha kwamba ulemavu sio kizuizi cha kushiriki michezo a kustarehe kama wengine.

Tarakilishi na kibodi vimepangwa kwa mpangilio mzuri ofisini, zikihakikisha wafanyikazi wana mazingira bora ya kufanya kazi zao za kila siku kwa ufanisi na kwa urahisi mkubwa.

Mlango ulioandikwa darasa la kwanza C na karibu mwalimu Agnes, unaonyesha chumba cha darasa lililopangwa vizuri, kinachowakaribisha wanafunzi kwa majina ya walimu wao.

Kompyuta ya mezani pamoja na kibodi imewekwa kwenye dawati la kazi, vikitoa urahisi kwa mtu kufanya kazi za ofisi, kuandika nyaraka na kuvinjari mtandao kwa ufanisi mkubwa.

Kikijumuisha masomo muhimu ambayo husaidia watoto kujifunza kusoma, kuandika na kuhesabu kwa ufanisi, kitabu cha darasa la pili kimeandikwa kwa njia rahisi ya kuelewa.

Mchezaji wa kurusha mkuki ameketi kwenye kiti chake cha magurudumu, akitumia nguvu na mbinu bora, kurusha mkuki kwa umbali mrefu katika mshindano. Hii ni ishara kwamba mchezo huu, sio mchezo ambao unachezwa na watu wako sawa kimaumbile tu, bali ni mchezo unaochezwa na kila mtu.

Kwa shauku kubwa, watu wenye ulemavu wa miguu wanacheza kandanda wakionyesha udhabiti na kuhamasisha watu wengi kwa nguvu na bidii yao uwanjani. Inasemekana kwamba ulemavu haiwezi ikamzuia mtu kufanya kitu anachokipenda.

Shule zote zinapaswa kuhakikisha kwamba yako na madawati sawa, wanafunzi wote wanafaa kuwa na madawati yao ya kuhifadhi vitabu vyao na kusomea pia.

Tarakilishi mbili vya dawati, vimewekwa mezani pamoja na vitabu vilivyopangwa vizuri, kwenye mazingira mazuri kwa watu wanaofanya kazi za kielimu, na kazi za kiofisi kwa ufanisi.

Mtu anafanya mazoezi kwenye ukumbi wa mazoezi akitumia vifaa mbalimbali ili kuboresha afya yake kuongeza nguvu na mizuli na kuimarisha moyo kwa njia salama na yenye manufaa

Ukumbi wa mihadhara kwenye chuo kikuu, uko tupu, ukipangiliwa kwa mpangilio mzuri, na meza nyingi zikiwekwa kwa ajili ya wanafunzi kusoma, na kusikiliza masomo kwa utulivu.

Mchezaji wa kuruka mbali, yuko katika harakati za kuchukua kasi na kuruka juu kwa nguvu zote, akilenga kutua umbali mrefu zaidi na kushinda wapinzani wake kwenye mashindano hayo.

Sehemu ya kuchezea mitungi ya kuendeshwa kwa mwendo wa kuzunguka, ni mahali pazuri pa watoto kucheza na kufurahia wakati wao wa starehe kwa usalama mkubwa.

Aliyekuwa waziri wa elimu anazungumza katika taasisi ya elimu maalum Kenya, ambacho ni chombo kinachotoa mafunzo na huduma za kitaalumu kwa watoto wenye mahitaji maalum. Kenya imehakikisha kwamba watoto wenye mahitaji maalum wamepata mafunzo bora.

Wakionyesha mshikamano, matumaini na nguvu ya kushirikiana kushinda changamoto za maisha, watu waliokaa kwenye viti vya magurudumu, wanashikana mikono kwa upendo na umoja.

Mchezo wa kukimbia si mchezo ambao unachezwa na watu walio sawa tu, bali watu ambao wana changamoto ya kimaumbile pia wanaweza wakahusika katika michezo hii na kufaulu, ama hata kuibuka washindi.

Kuwa na nakala nyingi za kusoma humpa mtu uwezo wa kujielimisha na humpa mtu uwezo wa kujua yale ambayo anahitaji zaidi katika maisha yake. Kwa hivyo, ni vyema kuwa msomi na ni vizuri kujua mambo mengi sana kupitia vitabu.

Chati ya alfabeti kwa watoto inaonyesha herufi zote kwa rangi na picha ikiwasaidia kujifunza kusoma na kutamka maneno kwa urahisi sana. Chati hii ndicho chati ambacho wanafunzi huanza kutumia wanapojifunza kusoma.

Kukiwa na ratiba, wanafunzi pamoja na walimu wanajuwa kile ambacho wanafaa kukifanya na wakati ambao wanafaa kufanya jambo hilo. Wanajua wakati wa kuenda darasani, wakati wa mapumziko na wakati wa mamkuli.